Hapa naona kitabu moja iko katika meza. Hii inaonyesha yakwamba huku ni darasa ya wanafunzi tofauti tofauti. Hii darasa inasaidia wanafunzi wapate elimu bora kutoka vitabu tofauti.

Naona hii shule kuna uchoraji tofauti tofauti kuonyesha hii ni shule ya chekechea, inasaidai wanafunzi kuchora vizuri na wajue kuhusu kujisimamia katika ujensi na kuchora vitu mbali mbali.

Hapa naona mtu asiye jiweza na kuna mtu mmoja amejitokeza amsaidie yeye na amenunulia kitu ya maana ndiyo anapea ashike na mikono yake miwili ili afurahie pia yeye kama watu wengine.

Hapa naona Wesley Kimeli Sang, anapiga mazoezi katika nchi yetu kenya kwa hii bara ya ukimbiaji, tena huyu Wesley akona shida ya mkono moja ya mkono ya kulia.

Huku naona tarakilishi tofauti tofauti iko kwa meza haijafunguliwa ili itumike. Inaonyesha ya kwamba huku ni darasa ya kujifunza kutumia tarakilishi naona vitabu iko kando ya tarakilishi.

Huku naona mkimbiaji mmoja wa Kenya, anayekimbia mita mia moja, mita mia mbili na kuruka katika hii uwanja. Huyu anapata usaidizi katika dunia nzima ili apate pesa.

Hapa naona wanafunzi wamejipanga vizuri, ya kwanza naona mahitaji ya familia kama chakula, maji, pahali pa kulala, mavazi ya kuenda mashule kupata elimu bora tena akuwe na afya njema.

Hapa naiona, ni uwanja, ya mchezo, ya watoto, kuna ujensi, ya, pahali pa kuchezea, huku, tena inajulikana kuwa, huku ni shuleni, ya watoto wadogo, ili, mijengo ya michezo inayojengwa huku, inasaidia kuelimisha na, kufrahisha watoto, wa jana.

Huku naiona ni mlango ya shule, kwa hii mlango iliyondikwa mwalimu Ethlin na inaonekana kuwa huyu mwalimu anaikaribisha huyu Ethlin, tena hii ni mlango ya kidato cha kwanza Cha na walimu wanaipenda kukaribisha wanafunzi.

Huku Kuna viketi tofauti tofauti iliyopangwa iguzane katika darasani. Tena naona makaratasi enye inaonekana ya kwamba hii ni makaratasi ya mtiani ya kitaifa. Huku tena naona kiketi ya mwalimu huko kona.

Huku naona nyumba nzuri iliojengwa na mawe, tena naona hii nyumba ni safi ilipangwa katika orodha yake sawa, tena iko na milango tofauti tofauti na madirisha iliyochomelewa na chuma.

Huku naona karatasi iliyowekwa katika bao moja inayoonyesha huku ni ofisi ya shule tena hii Iko na kitu inayoonyesha huku ni njia ofisi.

Hapa naona pahali pa kuweka vitabu tofauti tofauti kama ya Biolojia ili iwasaidie wanafunzi katika shule. na iwasaidie tena kufanya utafiti kamili katika vitabu yenye imewekwa hapa.

Huku naiona tarakilishi iliyo katika meza, hii tarakilishi inasaidia watu tofauti tofauti wapate kuelimisha wajue mbinu ya kutumia tarakilishi hii katika mtandaoni. Tena inaifunza wanafunzi wapate teknolojia ya kisasa.

Hapa naona madarasa vizuri lile jengwa kwa mpangilio hili watu wapate ama wanafunzi wapate kusomea na wapate elimu bora kutokana na hii shule iliyojengwa na ujenzi wa maana.

Hapa naona viti vya vya teknolojia imepangwa vizuri ili wanafunzi wakuje kukalia mitihani zao na wasaidie wanafunzi kukaa vizuri wakifanya mitihani yao ya kitaifa ili wapite.

Huku naona maelezo tofauti tofauti kuhusu vichaka inayokuja apo mbele. Huku anaongea kuhusu vichaka tuliyo kuwa tulipata ikiwa ivo na tunayopata kupanda sai. Tena na inatueleza umuhimu wa vichaka.

Huku naona wanaume wawili wanaendesha mabaiskeli. Inaonyesha ya kwamba hawa wanaume wako katika uwanja ya kushindana kwa kuendesha baiskeli. Naona waking'ang'ana sana. Hata wameinama chini ili waendeshe baiskeli.

Hawa watu wanatembea wakisherehekea umoja ya Kenya yetu kumaanisha wanapenda nchi yao ili wapendekeze katika Kenya.

Huku naiona mipango ama tarakilishi iliyo pangwa katika meza. Inajulikana kuwa huku ni pahali pa kujifunza kutumia tarakilishi. Naiona kuna viti iliyo pangwa kulingana na tarakilishi hizi ili watu waweze kuikalia na wajifunze tarakilishi hizi.

Hapa naona tarakilishi iliyowekwa mezani, inaonekana ya kwamba hii tarakilishi ni ya masomo peke yake kama iliyoandikwa nyumoni mwake, tena naona makalamu iko katika kikombe moja hapa kando.

Hapa naona mafunzo ya watoto wa chekechea wanafunzwa kuandika kuinua mkono wa kulia akiulizwa swali na kuinua mikono nyingine akiulizwa. Tena anaambiwa aandike hiyo ni mkono gani.

Huku naona maandishi katika ukuta inaonyesha ya kwaamba huku ni shuleni na kwa hii shule hii ni darasa chekechea inasaidia wanafunzi wapate elimu bora wakijua kuandika hizi maandishi.

Hapa naona madarasa tofauti tofauti iliyojengwa na ujenzi mzuri ili irembeshe, tena watu ama wanafunzi wapate elimu bora katika hizi madarasa tofauti tofauti tena ujenzi wa hii shule iko juu sana.

Hapa naona mshindi ama washindi aliyejishindia shilingi milioni tano katika mchezo ya kucheza kwa masimu. Tena naona mwingine anatumia gari ndogo ya watu wenye wasio jiweza.

Huku, naona viti tofauti tofauti na meza tofauti tofauti. Ingine ilipakwa ikuwe nyeupe, ingine nyekundu. Tena, naona ubau nyekundu uliopitishwa na nyeupe. Inaonyesha hapa ni shuleni.

Hapa ni pahali pa kufanya usajili ya haraka ama sulihisho ya haraka ili watu wapunguze stori mingi kuhusu vitu flani yenye sio ya maana na tena inapunguza maandamano watu wakiskiza.

Huku naiona vitabu ziko katika sanduku tofauti tofauti. Inajulikana kuwa, hizi mavitabu inaonyeshwa kulingana na hizi sanduku sanduku imeandikwa nambari, ili mtu anayeitafuta aweze kupata kwa haraka. Tena naiona huku kuna kiti. Inajulikana kuwa huku ni pahali pa kusanya.

Huku naona maandishi katika ubaoni, hii maandishi inaonyesha ya kwamba huku ni shule na inafunza watu kuhusu Samueli na Jehova wakiwa wanaongea katika shughuli yao.

hapa naona watu wawili wanakimbia mita elfu tano katika mbio yao. hawa watu wamepiga mazoezi vizuri mimi naona wanakimbia sana hata kama hawako sawa katika mwili.

Hapa naona maadishi katika ubao ya shule kuonyesha ya kwamba huku ni darasa ya wanafunzi wanaosoma katika hii shule. Mwalimu alisaidia hawa watoto kuandika ubaoni ili wanafunzi wapate kinachofaa katika shule.

Huku naiona meza na viti tofauti tofauti. Inajulikana huku ni shuleni. Hizi vitu kama viti zinakuanga katika shule ya kuelimisha wanafunzi ili waweze kuisoma na kupata elimu bora katika maishani. Tena waweze kujua teknolojia yaki.

Hii mjengo ni mjengo ya shule naona venye ilijengwa inaonyesha hii ni shule ya kujifunza na kupata elimu bora, kando yake naona maua tofauti tofauti kuna maua nyekundu iliyopandwa kando yake ili irembeshe hii.

Katika hii picha naona kitabu ya darasa la saba iliyopangwa katika meza moja ya mwalimu inaonyesha ya kamba huyu mwalimu anahesabu hizi vitabu ndio akawe Kwa wanafunzi wake hili wapate elimu bora.

Hapa ninaona wanafunzi wanayojipanga katika uwajani wa ukimbiaji, hawa wanafunzi wamejipanga vizuri ili waende mbio ama wakimbie mbio tena wapate ushindi katika shuleni mwao, tena walimu wamejipanga vizuri.

Hapa naona shule ya chekechea na hii shule ilichora wanyama tafouti tafouti ili watoto wajifunze kuchora pia wao, tena katika nje ya hii madarasa kuna maua nzuri iliyojongwa ama kujongwa vizuri ili wanafunzi wafurahie.